Jengo la ghorofa lenye matofali mekundu na madirisha ya buluu likiwa limezungukwa na uzio wa chuma wa buluu. Mbele ya jengo kuna nguzo za umeme zilizosimama kando ya barabara ndogo na kuna mimea midogo na miti iliyopandwa karibu na uzio na kando ya barabara.

Kituo cha umeme au miundombinu ya usambazaji wa umeme ikiwa na nguzo kubwa za chuma zinazobeba nyaya za umeme na vifaa vingine vya umeme. Mandhari ni wazi na anga linaonekana kuwa na mawingu machache na pia kuna miti inayoonekana kwa umbali kidogo.

Kituo cha umeme cha jotoardhi cha Olkaria 4 nchini Kenya. Hiki ni kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya jotoardhi ambayo hutokana na joto lililohifadhiwa ndani ya ardhi. Pia kuna miti inaonekana kwa umbali kidogo na moshi uliofuka.

Kituo cha umeme cha mia moja thelathini na mbili KV. Kituo hiki kina transfoma kubwa na miundo ya chuma inayobeba nyaya za umeme. Inaonekana kama sehemu ya mfumo wa usambazaji wa umeme ambapo voltage ya juu hupunguzwa kwa matumizi ya chini.

Kituo cha umeme wa jotoardhi cha onekare nchini Kenya kinachoonekana kutoa mvuke na kuzidisha umeme. Moshi inafuka na milima inaonekana kwa umbali na majengo yaliyojengwa kwa mabati juu.

Kituo cha kupoza umeme, ambacho kina miundo mingi ya chuma, waya na vifaa vingine, vinavyotumika na kusambaza na kuthibiti umeme wa voltage ya juu. Anga ni safi na ina mawingu machache.

Kituo cha kukuza umeme chenye miundo mbinu ya kusambaza na kupokea umeme. Inaonekana kuna nguzo ndefu za chuma zinazobeba nyaya za umeme wa juu pamoja na vifaa vingine vya umeme kama vile vifuo za umeme.

Kituo cha kupoza umeme chenye miundo ya chuma, nguzo na nyaya zinazotumika kusambaza umeme. Inaonekana kuwa kituo kikubwa cha umeme kinachohusika na kusafirisha na usambazaji wa nishati wa umeme.

Kituo cha umeme kikubwa chenye nguzo ndefu za chuma na nyaya nyingi za kusambaza umeme. Unaonekana kuwa mahali amabapo umeme hutolewa na kusambazwa kwa maeneo mengine na anga ya rangi ya buluu na mawingu machache.

Jumba la mikutano la kimataifa la Kenyatta lililoko Nairobi Kenya, hili ni jengo refu lenye ghorofa thelathini na mbili, na umbo la cilinda ,likiwa ni alama muhimu jijini Nairobi. Mbele yake Kuna sanamu ya mzee jomo kenyatta.

Watu kadhaa wakisafisha maji meusi yaliyojaa takataka ambayo yanaonekana kuwa mto uliochafuliwa sana labda mto Nairobi nchini Kenya. Watu hawa wako ndani ya maji machafu wakitumia zana kama vile kolea au vijiti kukusanya na kuondoa taka ngumu kama vile plastiki na nguo zilizotupwa.

Ndege wawili wa aina ya korongo madoa wamesimama kwenye ardhi yenye mawe na mimea. Ndege hawa wana madoa meusi na meupe kwenye manyoya yao na wana miguu mirefu ya njano. Wamesimama katikati ya majani na miamba midogo.

Mfereji au mto mdogo uliochafuliwa na takataka huku maji yakiwa machafu na yenye rangi ya kijivu. Kando kando ya mfereji kuna udongo wenye mimea michache na taka zilizotapakaa. Kwa mbali kuna majengo yanayoonekana yakionyesha kuwa eneo hili kuna makazi ya watu.

Twiga akitembea kwenye barabara ya vumbi mbele ya gari jeupe huku jiji likionekana nyuma. Hii inafanana na mandhari ya hifadhi ya Nairobi ambayo inajulikana kwa kuwa na wanyamapori karibu na jiji. Pia mna nyasi inayoonekana kuwa imekauka.

Kundi la watu wa maasai waliovalia mavazi ya kitamaduni wakiwa katika kile kinachoonekana kama kijiji au eneo la wazi. Mwanaume mmoja katikati anaruka juu akifanya anunu. Ngoma na harufu ya kuruka ya maasai inayoashiria nguvu na ujasiri.

Swara anayeweza kuwa swara Thompson au swara Rim akikimbia kwenye eneo la nyasi ndefu labda kwenye mbuga ya wanyama kama vile hifadhi ya taifa ya Nairobi. Swara huyo ana pembe zilizopinda kwa upole na rangi ya mchanga akichanganyika na mazingira ya nyasi kavu.

Msitu mnene au kichaka chenye miti mingi na majani mabichi tele. Mti mmoja mkubwa wenye gome lenye madoa unaonekana upande wa kulia, huku sehemu uliobaki imejawa na mimea mbalimbali na miti mirefu. Inaonekana kuwa ni mchana.

Mzima Springs chemichemi asilia iliyoko katika hifadhi ya kitaifa ya Tsavo magharibi nchini Kenya. Eneo hili ni maarufu kwa maji yake safi kabisa yanayotoka chini kabisa kwa ardhi kutoka milima ya Chyulu na kutengeneza mazingira ya kipekee yenye mimea mingi na wanyama pori.

Chui karibu na maji akiwa amejipinda na kuonekana kama anakunywa au anatulia anatazama mbele kwa makini amezungukwa na nyasi ndefu na nyuma kuna mazingira ya asili yenye miti na majengo yasiyodhahiri.

Mwanamke akipika nje katika eneo linaloonekana kuwa karibu na mto au eneo lililoathirika na mafuriko anaonekana akitumia jiko la muda na vyombo vya kupikia vilivyotawanyika ardhini huku maji yakiwa karibu, mandhari inaoneysha hali ya maisha ya kawaida katika maeneo ya vijijini au baada ya janga la asili.

Kundi la pundamilia katika eneo la wazi lenye nyasi nyingi. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu ambayo yanaashiria kuwa eneo hilo linaweza kuwa karibu na makazi ya watu au hifadhi ya wanyama pori iliyo karibu na jiji kama vile hifadhi ya kitaifa ya Nairobi.

Eneo lililoathirika kwa mafuriko, kuna takataka iliyotapakaa kwenye maji hayo machafu, kuna matope, kuna mtu anayeonekana akitazama nyuma, Kuna watu wanaonekana kwa mbali kidogo, nyumba zilizoporomoka; zilizojengwa kwa mabati.

Kundi la vijana, wengine wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi zinazong'aa, wakishiriki katika shughuli za kusafisha eneo chafu sana, ambalo linaonekana kama mto au mkondo wa maji, uliochafuliwa na takataka nyingi.

Kima au mjusi aina ya gama akiwa amekaa juu ya mbao. Kima huyo ana rangi ya kijivu na madoa meusi na kichwa chake kina rangi ya manjano au kahawia iliyokolea. Nyuma yake kuna uzio wa chuma au wavu. Inaonekana kuwa ni mchana.

Kundi la twiga katika eneo lenye nyasi nyingi, na miti michache chini ya anga la samawati, lenye mawingu machache. Twiga hawa wanaonekana wakitembea, au kusimama kwenye nyasi.

Swala mmoja anayefanana na impala akitembea kwenye ardhi yenye mchanga, ana pembe ndefu zilizopinda na manyoya ya rangi ya kahawia na sehemu ya chini nyeupe ana miguu minne ana mkia mdogo na vichaka vinavyoonekana kwa umbali kidogo na hata majengo.

Maji machafu na hata taka yakiashiria mazingira machafu. Bata zinazopita. wanafunzi waliovalia sare za shule, nyumba za mabati, kikingi cha stima, na anga ya rangi ya buluu iliyo na mawingu mengi.

Daraja refu linalojulikana kama daraja la mto Apalachicola ambalo linapeleka barabara ya jimbo la ishirini kuvuka mto, Apalachicola huko Florida and handle kati ya blooms town na Bristol.

Njia iliyojengwa vizuri kwa matofali na imezungukwa na miti mirefu na majani mabichi pande zote mbili ikionyesha mazingira ya asili na tulivu. Yaweza kuwa ya kutembelea au hata kukimbilia.

Ufukwe mpana wa mchanga mweupe uliotulia na bahari yenye maji ya samawati chini ya anga safi lenye mawingu machache mweupe. Mchanga unaonekana kuwa tambarare na uliotanda mbali huku mawimbi madogo yakionekana ukingoni mwa bahari.

Mtu akitembea katika eneo lenye rundo kubwa la taka na uchafu. Nyuma yake mna makazi yaliojengwa kwa mabati. Mtu huyu amevaa shati jeupe na sketi yenye miraba ya kijani na njano na anashika kitu cha kijani mkononi.

Waingizaji wa sarakasi wakifanya maonyesho jukwaani. Kuna watu kadhaa wakifanya vitendo vya sarakasi na wengine wakiona piramidi ya binadamu na mmoja amesimama kwa mikono. Nyuma yao kuna eneo ya kuketi na hadhira yenye miti mingi.

Twiga wakilishwa na watu kwenye jukwaa la juu labda katika kituo cha twiga. Watu wanawapa twiga chakula kwa mikono yao jambo linaloashiria mwigiliano wa kkaribu na wanyama hawa. Manthari yanaonekana kuwa ya wazi na ya asili ikionyesha mazingira ambapo twiga wanahifadhiwa na kutunzwa.

Mandhari ya miti mingi na anga safi la blue . Kuna mti mkubwa katikati wenye matawi mengi, unaofanana na mti wa jamii ya mikakaya. Chini yake mna vichaka vingi vya kijani kibichi. Mandhari haya yanaweza kua sehemu ya msitu kama vile, msitu wa Karura jijini Nairobi.

Kundi la nyani, labda nyani Njano au nyani ya olive wakiwa katika mazingira ya asili. Kuna nyani watatu wanoonekana wazi na moja wao yuko mbele akitazama mbele. Nyuma mna miti.

Mabomba mawili makubwa ya blue yakipita juu ya mfereji wa maji yamewekwa juu ya miundo ya saruji inayosaidia kusafirisha maji labda kwa ajili ya usambazaji au umwagiliaji.

Mwanaume amevalia surupwenye na kofia. Ameshikilia gunia, nyuma yake mna nyumba za mabati, kikingi cha stima, miti, nyasi na hata takataka.

Mbuni kadhaa wakitembea kwenye nyasi huku kukiwa na majengo marefu ya jiji la Nairobi nyuma. Eneo ambalo ni maarufu kama hifadhi ya taifa ya Nairobi na pia anga iliyorangi ya buluu.

Mfuko mkubwa uliojaa takataka ukipimwa kwa kutumia ndoano katikati eneo lenye takataka nyingi chini. Kuna mabati yaliyo tumika kama ua na anga ya rangi ya buluu.

Vifaru watatu wakitembea katika eneo lenye mimea michache na udongo. Vifaru hawa wanaonekana kuwa katika mazingira ya asili labda hifadhi ya wanyama au mbuga.

Kifaru mkubwa mwenye rangi ya kahawia akila majani kwenye eneo lenye nyasi nyingi , kifaru huyo ana pembe moja inayoonekana wazi na ngozi yake ina mikunjo mikubwa ,anaonekana ametulia akijishughulisha na kula.

Mtu akichambua au kukusanya mifuko mingi ya plastiki au taka nyinginezo, zilizorundikana katika eneo lenye lililofanana na jaa au mahali pa kukusanyia taka.

Kundi la watu wakifanya usafi kwenye mto ulio na maji machafu sana, karibu na rundo kubwa la taka. Wanafanya kazi ya kusafisha mazingira, yaliochafuliwa.

Mnara wa kumbukumbu ukiwa na sanamu za wanajeshi labda unaadhimisha vita kuu ya pili ya dunia. Mnara huo umejengwa kwa mawe na una bango lenye maandishi katikati, huku ukiwa umesimama kando ya barabara yenye majengo na miti

Kundi la wanaume wakifanya kazi ya kuweka au kukarabati bomba kubwa la maji. Labda sehemu ya mradi wa usambazaji maji, wako kwenye mtaro uliochimbwa ardhini na bomba hilo, linaonekana kuwa zito.

Kuna tinga tinga na hata watu wanaosaidia kuchimba mtaro na matatu na majengo ya ghorofa, mna mchanga, mna miti inayoonekana kwa mbali na hata kuna nyasi.

Wachezaji watatu, wanawake wawili na mwanamume mmoja wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Wanawake wamevalia sketi nyeupe zenye manyoya na sidiria nyekundu. Mwanaume ameketi akipiga ngoma.

Mandhari ni ya mazingira iliyo thoofika na mto wa maji machafu, takataka kando ya mto ,nyumba za mabati ,miti inayoonekana kwa umbali majengo ya ghorofa inayoonekana kwa mbali kidogo.

Simba yuko juu ya jiwe. Anatazama upande wa kushoto. Chini mna nyasi iliyopandwa. Kwa umbali mna majengo ya ghorofa inayoonekana, na miti iliyochakaa.

Eneo la barabara lenye shughuli nyingi labda makutano ya barabara ambapo kuna magari mengi ikiwemo magari madogo, basi na pikipiki. Kuna watu pia wakiwemo maafisa wa trafiki waliovalia sare za kuhakishi mwanga wanaosimamia taasisi au wanaotoa msaada.

Barabara yenye magari inayopita. Kuna magari kadhaa barabarani likiwemo gari dogo la abiria la rangi ya manjano na magari mengine meupe na meusi. Upande wa kushoto wa barabara kuna miti mingi yenye majani mabichi na barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari ikiwemo mabasi, malori na magari madogo. Upande wa kushoto wa barabara kuna watu wanaotembea kando ya njia na pia kuna nguzo za taa za barabarani, majengo na miti yanaonekana upande wa kulia wa barabara yakionyesha mazingira ya mijini.

Barabara yenye shuguli nyingi mjini Nairobi katikati kuna matatu ya kijani kibichi ikiwa imepambwa kwa rangi mbalimbali. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi yao wakiwa karibu na matatu. Majengo yanaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya mjini.

Matatu ya bluu na manjano yenye nambari ya usajili KDB 091W ikiwa imesimama kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu na inaonekana kama iko katika mazingira ya jiji au mji. Pia mna majengo ya ghorofa inaonekana.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na basi au matatu imeegeshwa kando ya barabara .Kuna watu wakitembea kando ya barabara na majengo yanaonekana upande wa kushoto. Kuna ishara za trafiki juu na pia sehemu ya kioo ya gari jingine upande wa kulia.

Eneo la barabara lenye magari hasa matatu na mabango yanayotangaza huduma za usafiri. Mabango yanaonyesha majina kama Nakuru Direct, Meru Mekina SACCO na maneno kama Chuka, Chogoria na Kiria. Pia kuna majengo yanayoonekana.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana katika soko au eneo la biashara la mjini. Kuna watu wengi wakitembea baadhi yao wakiuza bidhaa kwenye vibanda vidogo au meza. Pia kuna magari hasa matatu yaliyopaki kando ya barabara au yakipita. Majengo ya biashara yamejipanga kando ya barabara na kuna mabango mbalimbali yenye matangazo.

Barabara ambayo mbele kuna mwanaume anayetembea na nyuma yake kuna basi la buluu, upande wa kulia kuna basi lingine la manjano lenye maandishi yanaonekana kama Westland na Kangemi. Kuna pia mwanaume mwingine anayetembea mbali kidogo nyuma ya basi la buluu. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini.

Matatu nyeupe yenye mistari ya rangi ya bluu na nyekundu na imeandikwa Narrow plane nyuma. Juu ya matatu kuna bango kubwa lenye maandishi MaiMahiu Longonot. Pia namba ya usajili wa gari ni KDH 042J . Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu, wengine wakiwa wamebeba mizigo na kuna majengo nyuma.

Matatu yenye rangi ya kijani na manjano ikiwa na maandishi exulted juu ya kioo cha mbele. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu baadhi yao wakiwa wame beba mifuko au mikoba.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji la Nairobi Kenya. Kuna magari mengi yakiwemo matatu, magari ya kibinafsi na watu wanaotembea kando ya barabara au wakivuka. Majengo marefu yanaonekana pande zote za barabara kuashiria eneo la mjini.

Mwanamke amesimama barabarani au sokoni akiwa amevaa nguo za kawaida. Amevaa koti la kijani kibichi na nyeusi, fulana nyeupe ndani na suruali ya kijani kibichi na mistari mieusi kando. Nyuma yake kuna majengo na watu wengine.

Mabasi kadhaa yaliyopakwa rangi yanaonekana kama matatu yakiwa yameegeshwa au yakisonga polepole barabarani watu wakitembea karibu na mabasi hayo. Mandhari ya jiji yenye majengo na miundo mbinu mingine inaonekana nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini, ikiwa na mabasi mengi. Watu wanaotembea na majengo marefu upande wa kushoto na kulia. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na kuna watu wengi barabarani.

Basi la citi hoppa jijini Nairobi Kenya. Basi hilo ni la kijani na nyeupe likiwa na nambari mia mbili ishirini na nane mbele na mia saba ishirini na sita ubavuni. Watu wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo na mmoja wao anasukuma toroli.

Matatu ambao ina rangi nyeupe , bluu na majungwa ikiwa na michoro ya umeme au mishale. Watu kadha wanaonekana wakitembea karibu na matatu mojawao akiwa amevaa suti ya bluu na kutembea kuelekea mbele ya gari. Nyuma ya matatu kuna mabango ya matangazo na majengo.

Barabara yenye magari mengi ikiwemo basi la abiria na gari ndogo. Kuna majengo marefu upande wa kulia wa barabara, na kando yake pia kuna ukuta. Inaonekana kama trafiki imesimama au inasonga pole pole, na watu wanaoonekana kwa umbali kidogo.

Barabara kuu yenye magari aina mbalimbali ikiwemo mabasi, magari madogo na malori. Kando yake mna majengo marefu na miundombinu mingine kama vile tangi, la maji na daraja, kwa umbali kuna nyasi iliopandwa kando ya barabara.

Barabara yenye msongamano wa magari ikiwemo basi la abiria lenye maandishi Tuke na gari dogo nyuma aina ya vani nyeupe. Kuna majengo marefu upande wa kulia wa barabara, watu wachache wakiwa kando ya barabara.

Matatu ya Kenya yenye rangi nyingi na mapambo ya kipekee, ikiwa imepaki barabarani .Ndani yake kukiwa na abiria na matatu nyingine inayo onekana kwa umbali .Imeandikwa Sony classic sacco.

Basi hili lina nambari arubaini na limeandikwa sehemu ambazo litapitia na pia mna mabasi mengine yaliyoegeshwa. Kando ya barabara kuna watu wanaotembea na wengine wamesimama.

Matatu zilizoegeshwa kusubiri abiria, jengo la ghorofa, maduka na hata watu wakitembea na maandishi kama Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni, Malindi, zilizokwenye gari Safari Zahanati Entreprise iliyo kwenye duka.

Barabara yenye shughuli nyingi Nairobi, Kenya, inayoonyesha matatu nyekundu, abiria wakiingia na kondakta aliyevaa shati nyekundu akisimama karibu na gari. Kuna pia ishara inayoonyesha 24/7 open nyuma.

Eneo la kituo cha reli kinachoitwa kituo cha reli cha pipeline. Kuna njia ya reli yenye mabehewa ,jengo la kituo na barabara iliyojaa magari na watu. Pia Kuna ishara inayoonyesha Pipeline railway Station.

Gari jeupe lenye ishara ya Taxi juu ya paa, likiwa limeegeshwa barabarani katikati ya jiji. Nyuma ya gari kuna majengo na watu wanaotembea, kuashiria mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara mbili zilizo na magari na hata pikipiki, kikingi cha stima, nyaya za stima, nyasi, miti, majengo ya ghorofa yanayoonekana kwa umbali na hata mbao za matangazo.

Mandhari ya barabara yenye magari mawili makubwa ambayo ni mabasi ,katikati ya magari hayo kuna watu waliosimama katika msongamano ule wa magari kuna majengo marefu yanayoashiria mazingira ya mjini.

Barabara kuu inayopitiwa na magari, kioo kilicho pembeni mwa gari. Watu wakitembea, Miti inaonekana kwa umbali, ua iliyojengwa kwa mawe, jengo la gorofa linaonekena.

Barabara kuu inayopitiwa na magari. Kando yake mna miti, mbao za matangazo na watu. Mbele yake mna daraja na jengo kubwa la ghorofa linaloonekana kwa umbali. Chini yake mna magari mengine yaliyo mbele ya matatu.

Barabara pana yenye magari machache na daraja la waenda kwa miguu juu yake, Upande wa kushoto Kuna njia ya watembea kwa miguu, iliyo wazi na mimea kidogo. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea kwenye daraja na pia chini ya daraja , kando ya barabara.

Mtu ambaye anaonekana kuwa dereva ameketi mbele ya basi iliyoandikwa embassava sacco na mabasi mengine yaliyoegeshwa barabarani, watu walio shughuli zao na majengo ya ghorofa.

Barabara yenye shughuli nyingi labda katikati ya jiji. Kuna matatu, gari la usafiri wa umma likiwa limeegeshwa au likisonga mbele. Majengo marefu yanaonekana nyuma na miti na watu wanaotembea kando ya barabara.

Watu wanatembea wengine wamesimama wakiwa shughuli zao na nambari thelathini na mbili, mabasi yaliyoegeshwa, majengo ya ghorofa yanayoonekana kwa umbali, miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Matatu zilizoegeshwa zikingoja abiria na watu waliosimama wengine wakitembea na nambari kumi na saba B na themanini, Mwiki na miti inayoonekana kwa umbali na majengo ya ghorofa.

Majengo ya gorofa. Matatu zilizoegeshwa kungoja abiria. Watu walio katika shughuli zao. Nyaya za stima. Maduka yanayoonekana kwa umbali, ubao ulioandikwa Nakuru City Direct.

Bomba la maji linalomwaga maji mengi kwa nguvu. Maji haya yanamwagika kwenye eneo lenye majani mabichi na mimea yenye majani mapana yanaonekana kama mimea ya mikunde au ya mizizi. Nyuma ya mimea hiyo kuna udongo na mandhari ya kijani kibichi.

Tingatinga kubwa la manjano likiwa limeegemea kwenye rundo la udongo au mchanga karibu na barabara iliyoinuka au daraja. Nyuma, majengo marefu yanaonekana mbali na kuna mtu mmoja mbele upande wa kushoto wa picha. Pia kuna ubao wa matangazo uko juu.

Mabomba ya maji yakitoa maji labda kwenye chemichemi au chanzo cha maji. Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba yaliyochakaa, na kuna dalili za unyevunyevu na ukuaji wa mimea pembeni.

Shughuli za ukarabati wa reli. Kuna wafanyikazi wakiwa wamevaa nguo za usalama za rangi ya chungwa wakifanya kazi karibu na mashine kubwa ya ujenzi ambayo inaonekana kuwa inatumika katika matengenezo ya njia ya reli.

Rundo la mabomba makubwa ya kijivu yaliyolala chini kwenye njia. Nyuma ya mabomba kuna majengo kadhaa yakiwemo majengo ya ghorofa na mimea ya kavu. Mandhari inaonekana kuwa ya mijini au karibu na mji.